Nguo nyingi zinaonekana kupangwa katika duka kuu la kuuza nguo. Kuna nguo za aina tofauti za wanawake, za wanaume na za watoto. Kuna nguo za rangi nyeusi, rangi nyeupe, rangi ya samawati na rangi nyekundu. Kuta za duka hili ni nyeupe zikiwa na mwangaza wa umeme wa kutosha.

Duka kuu la kuuza nguo linaonekana kujaa nguo za wanaume na za wanawake. Kuna nguo za rangi nyeupe, shati, nguo za rangi nyekundu, kaptura na kuna nafasi katika hii la kuwezesha wateja kupita ndani.

Duka la kuuza nguo limejaa manikeni aliyevalishwa sweta ya hudhurungi na kaptura nyeusi na viatu vyeupe. Jengo hili limepangwa kuacha nafasi nzuri ya kutembea huku umeme ukiwa juu ya paa. Nguo ni nyingi sana za rangi tofauti kama vile njano, nyeupe na bluu katika rafu.

Duka la nguo limejaa nguo za aina tofauti. Nguo za watoto zinaonekana zikiwa mbele za rangi nyeupe, waridi, nyeusi, hudhurungi na za kijani kibichi. Nguo hizi zimepangwa katika rafu.

Nguo za aina mbali mbali zinaonekana kuuzwa kwenye duka hili. Kuna nguo za kijani, nguo nyeupe, nguo nyekundu, nguo za buluu. Kando kuna bei inaonyesha mia tisa kueleza bei kwa wachukuzi.

Nguo za mapambo kama vile neklesi zimepangwa kwa ustadi katika laini za rafu za duka. Kuna vile begi za wamama na miwani za mapambo katika duka hii. Sakafu nyeupe inaonekana chini ya vigae.

Duka la nguo lililojaa nguo za wanaume za rangi tofauti kukiwepo na suti, makoti na shati tofauti. Viatu pia vinaonekana vya rangi kama nyeusi na hudhurungi.

Duka kuu la kuuza nguo linaonyesha nguo za vijana watatu. Nguo hizi zina rangi tofauti; kuna moja yenye sweta nyekundu, shati ya kijani na kaptula nyeusi. Mlango wake umeachwa wazi kuruhusu wanunuzi kuingia. Mbele ya duka hili mwangaza unatosha kutokana na hali ya umeme.

Watu wengi wanaonekana kuwa wamejaa kwenye duka kuu. Wengi wao wamevalia suti la waridi. Mama mmoja amevalia suti nyeupe huku anashika treli yake akitoa bidhaa za kununua. Ndani ya duka hili kuta ni nyeupe na madirisha yanaruhusu mwangaza kuingia ndani.

Nguo za wanawake zinaonekana kupangwa kwenye rafu. Nguo hizi zina rangi tofauti na ni za kupendeza, pia ni mpya. Chini ya sakafu kuna mwangaza mweupe uliodhihirishwa na stima ili wanunuzi watazame nguo zao.

Viatu vya kiume vya rangi tofauti vimepangwa kwa ustadi juu ya masanduku. Rangi kama nyeusi, kahawia na kijivu zinang'aa chini ya mwanga wa duka zikionyesha ubora wa ngozi na usanifu wa kisasa. Mandhari yote yanatoa hisia ya mpangilio bora na huduma ya hali ya juu kwa wateja wanaotafuta viatu vya kisasa na vya heshima.

Nguo za kiume zenye aina mbalimbali zimepangwa katika vichuma. Nguo za kijani, nyekundu, nyeupe. Vyote vimepangwa katika hali ya usafi. Sakafu ni nyeupe kutokana na hali ya mwangaza ulio katika duka hili.

Duka la nguo limejaa vifaa vingi vya urembo vya wanawake. Kuna shuka za kujifunika, kuna dera na hata kuna bangili za mikono na vibeti vya mama. Vimeekwa katika safu zenye laini, miwani pia za kupendeza zinauzwa katika duka hili.

Nembo kubwa ya maduka Max, inaonekana kuwa juu ya mlango mweusi. Mtu aliyevaa nguo ya zambarau anaingia katika duka la nguo kutazama kaptura, shati, bilausi. Kuna mwangaza mwingi, kuonyesha utajiri ulio katika duka hili.

Manekeni amevalishwa mavazi yenye mistari na kofia kubwa ya majani akiwa katikati ya stendi za vitu vya dhamani .Mikufu, herini na bangili zimepangwa kwa ustadi kwenye vibamba vyeusi vinavyovutia macho. Chini kidogo miwani ya jua na viatu vya rangi vimewekwa kwa mpangilio.

Mashati ya rangi mbalimbali yamepangwa kwenye wima upande wa kushoto, yakiwa yamevalishwa kwenye vibantazi vya plastiki. Kila shati lina muundo tofauti. Kuna ya mistari, ya rangi moja na yenye vitambaa vya aina tofauti. Kulia, nguo zimekunjwa kwa ustadi kwenye rafu zikiwemo masuruali, mashati ya rangi kama buluu, kijivu na nyeusi.

Nguo za watoto zimepangwa vizuri katika duka. Kuna nguo za rinda za rangi tofauti, kuna nguo za njano, nyekundu, nyeupe na hata za zambarau. Viatu vya watoto pia vinauzwa katika duka hii.

Rafu nyingi zimejaa viatu tofauti za wanaume na za wanawake. Kuna buti za wanaume. Kando kuna nguo ambazo zinaonekana kuwa za kupendeza za rangi tofauti za watoto, za wanaume na pia za wasichana. Kuna muundo wa kulipa ambao unafanya kazi ya uchukuzi uwe haraka.

Duka la kuuza nguo limejaa wateja, wakikagua nguo zao. Wamama kuwa wavulana, wanatazama nguo hizi kwa kuangalia bei na rangi kama vile nyeusi, nyeupe, hudhurungi, njano, samawati. Duka hili ni ndogo maana watu wamejaa sana.

Mishipi ya aina nyingi inaonekana kuwa inauzwa katika duka. Na kila mshipi ni mpya na ina bei tofauti. Kuna mshipi aina tofauti ya rangi nyekundu, hudhurungi, buluu na nyeupe.

Mlango wa duka la nguo maarufu kama Woolwarts umefunguliwa wazi ukiwa na milango ya kioo inaoruhusu mwangaza mingi kuingia ndani. Ndani kuna mapambo ya msimu wa krismasi yaliyovalishwa mavazi ya kuvutia. Juu ya mlango kuna bango linalosema lay by available ikiashiria chaguo la malipo ya awamu.

Nguo za wanaume na wanawake zimepangwa kwenye duka ikionyesha bei. Nguo za wanaume ni elfu moja mia moja, huku za mwanamke zikiwa elfu moja. Nje ya duka hii kuna kioo inayoruhusu mwangaza kuingia ndani.

Nguo za aina tofauti zimepangwa kwenye laini, katika duka la kuuza nguo. Kuna nguo za rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu, kijani, buluu, samawati na njano. Juu ya nguo hizi kuna begi za kubeba mizigo za watoto na za watu wakubwa.

Duka la mavazi ya kisasa lenye jina Zoya lina milango ya kioo inayoruhusu kuona bidhaa kutoka nje ndani kuna manikeni waliovaa nguo za mitindo tofauti ikiwemo bilauzi , suruwali na nguo za michezo ukutani kuna picha za watu waliovaa mavazi ya kisasa taa nyingi dogo zinatoa mwanga wa kuvutia kwa wateja.

Mashati ya Polo yamepangwa kwa ustadi kwenye rafu za mbao. Kila rangi ikiwa na safu yake. Pembeni, mashati ya mikono mirefu yamekunjwa kwa umaridadi, yakionyesha mchanganyiko wa rangi tulivu na zenye mvuto. Mandhari yote inaonyesha mpangilio safi wa kuvutia na unaoelekeza moja kwa moja kwenye mitindo ya kisasa ya wanaume.

Chumba cha kuuza nguo kimepangwa kwa mpango mzuri ambacho kimeacha nafasi kubwa katikati kutuhusu wateja kutembea wakichagua nguo wanazotaka. Kuna kaptula ya vijana katika meza nyeupe yenye miguu sita. Mbele kuna picha ya mwanamke aliyevaa rinda la njano.

Nguo na viatu vimepangwa kwenye safu za chuma ndani ya duka kubwa lenye sakafu ya vigae. Sehemu tofauti zimeanishwa kwa ishara nyekundu zenye maandishi meupe ikiwemo sehemu ya mavazi ya watoto. Jezi, suruali na mashati ya rangi mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Viatu vya aina tofauti zimewekwa juu ya raki.

Duka la nguo lenya jina Mirosa, limepangwa nguo za wanawake kwenye manikeni. Mlango wa duka hili una mwangaza wa kutosha, na pia umepangwa kwa urembo wa hali maalum. Kuna nguo nyeusi, nyeupe, na za kijani, pia za waridi za wanawake.

Viatu vingi vimepangwa wa laini katika rafu iliyo na laini tano. Viatu hivi vinaonekana kuwa vya mitumba maana sio mpya lakini vinauzwa kwa bei nafuu.

Aina tofauti za nguo za wanawake zinaonekana kuuzwa katika duka hili. Kuna bilauzi za rangi ya buluu, njano, nyeupe na zambarau. Duka hili limepambwa na umeme kuonyesha mwangaza unaopamba.

Gari aina la Suzuki limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili lina rangi nyeusi katika mwili wake huku magurudumu yake ni meusi na mapambo yake ya kati yakiwa meupe. Kuna magari mengine meusi ambayo yameegeshwa kando yake. Nyuma kuna kuta ya matofali na nyumba za ghorofa.

Gari nyekundu aina la Subaru forester , lililoegeshwa kando ya nyumba yenye kuta ya matofali lina rangi ya magurudumu nyeusi. Gari hili linaonekana kuwa katika harakati za usafiri.

Gari aina la Subaru limeegeshwa kando ya magari mengine meusi. Gari hili moja ni la rangi nyeusi, mataa yake ni meupe na magurudumu ni nyeusi yakiwa na mapambo meupe ya kuvutia. Nyuma yake kuna ghorofa iliyo na paa nyekundu na mtazamo wa kuta ni wa rangi nyeupe.

Magari mengi yameegeshwa kando ya barabara ya lami. Magari haya yana rangi tofauti. Kuna rangi ya buluu, rangi nyeupe, mawili ya rangi nyekundu na magari meusi. Watu watatu wanajadiliana mbele ya magari haya wakionekana kutaka kununua magari haya. Hali ya anga ni ya jua kuwaka.

Ndani ya gari jekundu kuna fremu tupu bila milango wala dashibodi, huku kiti cha dereva kikiwa ndicho pekee kilichosalia. Sakafu na maeneo mengine ya wazi yanaonekana kuwa na uchafu na kutu yakionyesha hali ya uchakavu au matengenezo. Mandhari hii inaashiria hali ya ukarabati.

Gari jeupe aina ya Subaru, limeegeshwa kwa mtindo wa utulivu, likiwa na magurudumu meusi yenye mapambo ya fedha yanayong'aa. Dirisha la nyuma limepambwa kwa sticker tatu zikiongeza mguso wa kibinafsi. Eneo lililozunguka lina uzio wa chuma na ukuta wa mawe likitoa hisia ya usalama.

Gari jeupe aina ya Suzuki Alto limesimama juu ya sakafu ya mawe ya mviringo karibu na ukuta wa mawe uliopambwa na kijani kibichi. Mlango wa nyuma unaonekana kuwa umekwaruzwa. Magurudumu ya gari haya ni meusi tititi.

Gari aina la Nissan Toyota Van limeegeshwa kwenye mchanga wa zambarau huku nambari ya usajili ikionekana. Magurudumu yake ni meusi na ina mapambo ya fedha katikati. Mbele kuna miti kuashiria uwepo wa mazingira safi.

Viti vya nyuma vya gari vimefunikwa kwa ngozi ya rangi ya kahawia iliyofifia. Vinaonekana kuwa safi zenye nafasi ya kutosha na sehemu ya kati ikiwa imefunguliwa kwenye sehemu ya kuweka mikono. Sakafu imefunikwa kwa mikeka ya plastiki ya buluu na kitambaa cheupe kilichoanikwa katikati ya gari.

Gari aina la Toyota Heath la rangi la fedha limeegeshwa kwenye sehemu ya meegesho wakati wa usiku. Likiwa na nambari ya usajili inayong'aa kwa taa za mazingira. Mandhari nyuma kuna majengo lenye nembo la biashara kama Ravina, SolarTech na Cooperative Bank likiwa limaangazwa na taa za jiji. Magari mengine yameegeshwa kwa karibu.

Magari kadhaa yamepakiwa kwenye trela maalum la usafirishaji barabani. Trela hilo lina magurudumu mengi na limeunganishwa na lori kubwa la kuvuta. Kila gari limepangwa kwa utaratibu juu na chini ya trela ili kuongeza nafasi.

Gari nyeusi aina la Subaru limeegeshwa kando ya nyumba fulani. Gari hili lina magurudumu meusi ambayo ina mapambo nyeupe. Kando yake kuna ukuta inayodhihirisha usalama dhidi ya wezi na uharibifu wa mali. Jua limewaka kuonyesha utulivu wa eneo hili.

Land Rover ya kijani kibichi imeegeshwa kando ya barabara ikiwa haina paa na mlango wa nyuma ukiwa wazi. Nambari ya usajili inaonekana na magurudumu meupe yanang'aa vizuri dhidi ya rangi ya mwili wa gari.

Viti vya mbele vya gari vimepambwa kwa kitambaa cha kijivu na nyeusi vikiwa na sehemu ya kuweka mikono katikati inayoongeza starehe kwa abiria. Juu, dirisha la paa linaangaza mwanga wa asili likifanya sehemu ya ndani kuwa angavu.

Gari dogo jeupe aina ya suzuki alto limesimama juu ya nyasi zilizo na mistari ya mawe. Gari lina milango minne, magurudumu madogo ya kuvutia na vioo vieusi vya nyuma. Pembeni kuna ukuta wa mawe na nyuma kuna mti na paa la nyumba inaonekana kwa mbali.

Watu watatu wanaonekana kuwa katika shughuli za kununua gari mpya. Wawili hawa wanaonekana kushikana kuashiria ni bwana na bibi. Moja amevaa suti ya buluu na tai ya hudhurungi akiwa na miwani nyeusi akitaka kuwauzia gari mpya katika duka hili.

Gari nyeusi liliowachwa wazi kwa milango ya nyuma linaonekana kuwa na viti vinne ambavyo ni vipya. Pia kuna dashibodi iliyo na redio na kamera. Kuna dirisha iliyowachwa juu wazi. Kando kuna kuta ya matofali.

Magurudumu meusi yaliyo na mapambo katikati yamepangwa katika sakafu yakioshwa. Magurudumu haya yanaoshwa kwa maji ya pressure huku sabuni ikitolewa.

Magari manne ya kifahari yameegeshwa kwenye bustani. Gari moja ni la rangi ya buluu, nyingine la samwati na mbili yakiwa nyeupe. Mtu mmoja anaonekana kutembea mbele ya magari haya kwenye nyasi ya kijani kibichi.

Gari aina la Toyota la rangi ya bluu na kijivu limeegeshwa pembezoni mwa barabara ya udongo. Nambari ya usajili inaonekana wazi. Mazingira yanazungukwa na uoto wa kijani huku uzio wa mbao, ukipita kando ya barabara. Nguzo za umeme zimesimama kwa mistari na majengo ya mbali yanachomoza ndani. Hali ya hewa, ni ya tulivu.

Funguo za gari zimetundikwa kwenye mlango wa gari la kisasa lenye rangi la fedha. Kila funguo likiwa na kitute chake, kwa kazi maalum. Kufunga, kufungua na kufunga buti. Mandhari ya nyuma, yanaonyesha jengo lenye vioo, linalometameta, likitoa mwangaza wa kisasa katika mazingira. Mpangilio huu, unachanganya teknolojia na hali ya kawaida ya maisha ya kila siku.

Gari dogo nyeusi la Toyota ambalo lina gurudumu nyeusi na pia milango yake ni meusi na hata madirisha limeegeshwa kwenye eneo lililojaa nyasi ya rangi ya kijani. Nyuma yake kuna gari nyeupe ambalo lina chuma za kubeba mizigo juu yake. Eneo lote limezingirwa na miti mirefu ya kupeana kivuli kwa watu.

Gari aina la Toyota Van limeegeshwa katika uwanja wa changarawe. Magurudumu yake ni meusi, huku yakiwa na mapambo ya dhahabu. Madirisha yake ni meusi pia. Gari hili linaonekana kuwa tayari kufanya shughuli za usafiri.

Gari la Toyota limeegeshwa kando barabara. Gari hili lina rangi ya kifedha na nambari yake ya usajili ina rangi ya njano na nyeusi. Magurudumu ya gari haya ni meusi na mapambo yake ni meupe. Nyuma ya gari hii kuna ardhi ya vigae nyeusi na mbele yake kuna jengo kubwa nyeupe.

Magari ya kifahari yameegeshwa katika bustani yenye nyasi ya kijani kibichi. Kuna gari nyeupe ya Toyota, kuna gari nyeusi na kuna gari ya rangi ya samawati ya Subaru. Nyuma ya magari haya, kuna miti mirefu inayopeana kivuli.

Trela ya kubebea magari yenye rangi ya buluu imesheheni magari matatu, mawili juu ya moja, chini yote yakiwa yamefungwa vizuri kwa usafirishaji. Trela hiyo imeunganishwa na roli upande wa kulia. Mbele ya jengo kubwa lenye maandishi ya kichina. Mwonekano huu unaashiria shuguli za biashara ya magari.

Gari la kifahari yenye rangi nyeusi limeegeshwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari, mwanga wa dari unaangaza uso mzima wa gari na kutafakari mng'ao wake, dirisha za vyo vimefungwa, magurudumu kubwa zenye madoido ya chuma zinaongeza mvuto wa gari hilo, mazingira yamepangwa kwa usafi na mpangilio yakitoa taswira ya hadhi ya hali ya juu.

Gari la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye maegesho likiwa na namba ya usajili. Taa zake za mbele zina mwonekano mzuri na vioo vya pembeni vimefunikwa kwa rangi nyeusi ya mvuto wa kisasa. Nyuma yake kuna jengo lenye vioo vikubwa na mwavuli mwekundu juu ya mlango.

Gari nyeupe aina ya Toyota Van limeegeshwa kando ya barabara kukiwa na mazingira ya jengo ambayo imeandikwa Hillcourt. Hali ya anga ni ya wastani maana kuna mawingu meupe na anga ni ya bluu. Gari hili lina magurudumu meusi na milango myeupe.

Gari aina ya Toyota van ambalo lina magurudumu meusi na mapambo ya fedha katikati limeegeshwa katika eneo ambalo lina milima. Gari hili lina rangi nyeupe na madirisha yake ni meusi.

Gari aina la Toyota Passo limepambwa kwa rangi ya fedha. Magurudumu yake ni meusi ikiwa na pambo nyeupe katikati. Gari hili limeegeshwa kando ya barabara lenye sakafu ya vigae. Mbele yake kuna gari lingine jeusi lililopambwa kwa magurudumu meusi pia.

Gari nyeupe aina la Toyota limeegeshwa kando ya barabara likiwa na rangi nyeupe na madirisha yake ni meusi. Pia, magurudumu yake ni meusi na mapambo yake ni meupe ya katikati. Kando ya gari kuna nyanja za stima na miti mirefu ya rangi ya kijani inayoleta taswira ya kuvutia katika mazingira haya.

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi na shati nyeupe, anaonekana kusimama katika ofisi yake. Mwanamke amesimama kando. Mbele yao kuna mti uliopambwa wa krismasi.

Gari aina ya Toyota van limeegeshwa kando ya barabara lenye mchanga la changarawe. Gari hili ni la magurudumu nyeusi na mapambo ya fedha. Kando yake kuna mazingira ya miti ikionyesha ukuzaji mzuri wa mazingira haya.

Gari jeupe la abiria limeegeshwa kando ya barabara, nyuma yake kuna alama za rangi nyekundu na njano pamoja na maandishi ya kijapani upande wa kulia. Juu ya taa za nyuma kuna nambari 80 .

Magari ya aina mengi yameegeshwa kando ya nyumba kuu. Kuna gari ndogo la rangi nyekundu, lingine nyeupe na mengine muesi yameegeshwa. Kando yao kuna barabara nyeusi iliyoundwa kwa muundo wa kitajiri.

Gari dogo lenye rangi ya buluu ya samawati, limeegeshwa pembeni ya barabara. Gari hili ni la aina la Toyota Passo lenye magurudumu manne na milango minne. Nambari ya usajili inaonekana kwa upande wa nyuma ikiwa na rangi ya njano, na herufi na namba nyeusi. Gari linaonekana safi.

Usukani wa ngozi wenye nembo ya Subaru uko mbele ya dashibodi yenye vipimo vya kasi, mzunguko wa injini na kiwango cha mafuta. Kwa sehemu ya kati, skrini ya mguso inaonyesha nembo ya redio ikiwa kwenye masafa. Chini yake vipo vifute vya kudhibiti hali ya hewa na sauti.

Magari yameegeshwa katika eneo ambalo linaonekana kuwa ni bustani. Watu kadhaa wameketi kwa nyasi za kijani kibichi wakiwa katika harakati za kupiga gumzo. Kuna miti mingi mirefu ya kupeana kivuli katika eneo hili.

Matunda ya aina tofauti yameekwa sokoni. Moja ya matunda ni ndizi, maparachichi, maembe, papai na nyanya. Zina rangi ya kuvutia kwa wateja wa kununua. Kuna nanasi ya kukula pia na avocado .

Mali nyingi za mikono zenye rangi tofauti zinapangwa kwa makini kwenye meza moja katika soko la wazi. Zina vipande vya mkufu, minyororo na bangili zinazo tengenezwa kwa vifaa mbali mbali kama vile shanga, mbao na metal.

Matunda yenye rangi ya kijani na mapara ya rangi ya kijani kibichi yamewekwa kwa pamoja kwenye kabati la kuuza mboga au matunda. Matunda haya ni tikiti maji kubwa lenye umbo mviringo kidogo na baadhi yake linaonekana kuwa na madoa madogo ya uharibifu.

Vifurushi vya maua vya rangi mbalimbali vimepangwa kwenye sehemu ya mbao. Vinang'aa kwa mwangaza wa asili. Maua ya manjano yako mbele yakifuatiwa na ya zambarau upande wa kulia huku ya waridi yakiwa nyuma. Mchanganyiko wa rangi unatengeneza mandhari ya kuvutia yenye uzuri wa hali ya juu ya asili.

Viatu vingi vinaonekana kuwa kwenye laini za rafu tayari kuuzwa. Viatu vingi ni vya wanaume kwa muundo wake. Kuna viatu vya rangi nyekundu, rangi ya samawati, rangi ya njano na rangi nyeupe. Chini sakafu ni ya mbao.

Soko limejaa ndizi kwenye mkunga. Ndizi hizi ni za kijani kibichi za kupika na za kuivisha. Kando ya ndizi kuna vitunguu vya maji vya rangi ya kijani kibichi na viazi vya kukula. Kuna magunia ya aina mengi pia sokoni.

Soko jito limejaa watu wanaojishughulisha na biashara ya matunda na mboga mbalimbali. Wanaume na wanawake wamekaa au kusimama katika mabanda yaliyopangwa kwa makini wakiuza na kununua bidhaa kama tikiti maji, maboga, matunda mengine. Mpangilio ya bidhaa ni ya kuvutia na watu wanajadiliana kuhusu bei sokoni.

Soko kubwa la wazi limejaa watu na meza nyingi zilizofunikwa na miavuli ya rangi mbalimbali kama nyekundu, nyeupe, kijani na bluu. Wafanyi biashara wamepanga bidhaa zao kwenye meza huku wanunuzi wakitembea kati ya njia nyembamba zilizobaki. Mazingira yanaonyesha maisha ya kila siku ya biashara katika eneo lenye msongamano mkubwa.

Magari ya aina ya lori yamepangwa kwenye laini, huku yakitolewa magunia. Watu wengi wanaonekana katika eneo hili, ambalo ni soko la kuuza vitu vya wanadamu. Vyumba vingi vyenye mabati zee vinaonekana kuwa katika eneo hili pia.

Kibanda kilichojengwa kwa mabati hafifu na mbao na kamba linaonekana kuwa ni duka la kuuza viatu vya Kiafrika vya kitamaduni. Mtu mmoja ameinama huku akiangalia viatu vya kuuza.

Matunda ya aina tofauti yametandikwa kwenye soko yakiwemo mapera na ndimu. Kando viazi na karoti pilipili za kijani kibichi pia zinaonekana kuuzwa katika soko hili.

Magwanda ya nguo yamepangwa kwenye meza na troli ya chuma yakiwa na rangi tofauti kama vile samawati, waridina kijivu. Mtu amesimama akizipanga kwa ustadi, huku nyuma kuna stendi za mitumba zenye nguo zilizoning'inizwa. Mazingira ya soko la wazi yanaonyesha shughuli nyingi za watu.

Vishongo vya mikono vimepangwa kwa uangalifu kwenye muundo wa mbao katika eneo la kuuza bidhaa za mikono. Kuna vifundo vyenye kamba za rangi mbalimbali, baadhi vikiwa na vito vya majani na vingine vyenye mawe au magamba madogo. Urembo wa mikusanyiko hii unaonyesha utamaduni wa kienyeji na ubunifu wa sanaa ya kisasa.

Matunda mbali mbali yamepangwa kwa wingi kwenye meza za mbao yakionyesha mandhari ya soko la ndani lililojaa shughuli. Ndizi zilizokomaa na matunda mengine yanatoa rangi angavu dhidi ya mwangaza hafifu wa jengo la soko. Mwenendo wa watu mbali mbali unaongeza uhai wa eneo huku kiti cha plastiki cha buluu kikionekana katikati ya njia.

Ndizi nyingi sana zinaonekana kuwa sokoni. Ndizi hizi ni za rangi za njano na kijani kibichi za watu kula. Wanunuzi wameingia sokoni kununua vyakula vyao.

Viatu vingi vya wanawake vinaonekana kuwa zinauzwa kwa bei ya mia tatu pekee. Chini ya viatu hivi, kuna sakafu nyeupe ya kuzuia uchafu kufikia viatu hivi.

Kibanda kilichojengwa kwa mabati kinaonekana kuwa ni duka la bangili za mikono zilizokuwa na rangi tofauti. Kuna zile zilizo na rangi ya bendera ya Kenya, bendera ya Marekani na bendera ya Urusi. Pia kuna zile zilizokua na rangi nyeupe tu.

Wafanyibiashara wako sokoni ambapo kuna matunda kama vile avocado , ndimu, parachichi, vitunguu. Mwanaume aliyevaa sare ya buluu anaonekana kuwa mwenye haja ya kununua matunda haya. Wanawake wachuruzi wameuza vitu sokoni huku wengine wakinunua.

Chakula aina cha ndizi ,kimepangwa kwenye soko. Ndizi hizi, ni za kukula. Kando yake kuna treyi za mayai mengi, ambazo wanunuzi hununua wakiingia sokoni.

Jengo la nyumba lenye ghorofa mbili linaonekana kuwa na lango lenye chuma la rangi nyeusi. Jengo hili lina madirisha meusi na rangi ya kuta ni nyeupe na nyeusi, kando yake kuna majengo mengine ya ghorofa yenye paa nyekundu na miti ya kijani kibichi kwenye kuta.

Ukuta wa jengo unaonekana kwamba umemalizwa kujengwa na umepakwa rangi ya creamu .kando yake Kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi, huku bango la kuonesha Kuna vyumba vilivyo bure vinauzwa .Mlango wa nyumba huu ni ya rangi ya buluu.

Nyumba ya ghorofa nyeupe inaonekana kuwa kando ya nyumba ya ghorofa ya kijani kibichi. Kuta zake ni nyeupe kuashiria utajiri na usafi wa mazingira. Anga ni ya buluu kuonyesha utulivu uliopo katika eneo hilo.

Eneo ambalo limejaa ghorofa ndefu limezingirwa na ukuta kuashiria hali ya usalama. Jua limewaka na anga ni ya buluu huku mawingu ni meupe. Eneo hili lina mlinda lango kwenye lango lake.

Jengo refu lenye rangi ya kijani limewekwa mabango ya matangazo ya kibiashara na notisi ya kukodesha. Bango la Omega Mabati limewekwa upande mmoja likiwa na maandishi makubwa ya kuvutia. Anga lenye blue na mawingu mepesi linatoa mwanga wa asili unaoangaza mandhari yote kwa utulivu.

Jenga la kifahari lina ghorofa mbili na kuta zake ni mchanganyiko wa mawe na matofali. Paa yake ni ya rangi nyekundu huku lango lake likiwa la rangi nyeusi. Chini kuna barabara ya lami nyeusi ya kuruhusu gari kupita.

Jengo la ghorofa nyeupe linaonekana kuwa upande wa kushoto. Katikati kuna mnara wa mawasiliano. Upande wa kushoto kuna jengo la njano. Mbele kuna gari lililosimama katikati ya barabara.

Jengo la ghorofa nyeupe linaonekana kuwa limeandikwa M4 Apartment na bango nyekundu. Chini yake kuna magari yameegeshwa manne meusi, mbele kuna milango tofauti kuashiria maduka tofauti ya kuuza vitu.

Nyumba ya rangi ya manjano na nyekundu imejengwa kwa gorofa tatu. Ina madirisha makubwa makubwa yenye muundo wa kitajiri. Kando kuna kuta ya matofali meusi huku imezingirwa na nyasi kuashiria usalama uliopo.

Nyasi zilizokauka, zimetanda katika uwanja. Kando, kuna ukuta ambao unasambaratisha nyumba na uwanja huu. Anga imepamba kuwa nyeupe ambalo inaonyesha jua linaota au kung'aa, kuashiria masaa ya asubuhi.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili imejengwa kwa rangi ya krimu na mapambo ya kahawia. Dirisha kubwa zenye fremu nyeusi zinaruhusu mwanga kuingia ndani huku roshani ya juu ikiongeza mvuto wa usanifu. Ghorofa ya chini ina sehemu ya maegesho yenye paa na barabara ya lami inaelekea moja kwa moja kwenye eneo hilo.

Nyasi ya kijani kibichi inaonekana katika bustani la watu kuishi. Miti mirefu imemea, ya kupeana kivuli kizuri. Nyumba ya ghorofa imejengwa ikiwa na paa ya rangi nyekundu. Hali ya anga ni tulivu ikiwa na jua.

Lango kuu la kuingia katika jengo hili ni la rangi nyeusi likiwa na mapambo ya rangi ya kijani kibichi. Madirisha ya jengo yanaonekana kuwa ya kijani kibichi, huku matofali yaliyotumika kujengwa yanangoja kupakwa rangi.

Nyumba yenye mandhari ya kifahari imezungukwa na uwanja mkubwa wa kijani kibichi. Mbele ya nyumba kuna trampoline na taa ya bustani iliyosimama katikati ya nyasi. Majani yamekamatwa kwa umakini na miti mirefu imepangwa kando ikitoa kivuli. Nyumba ina madirisha makubwa yenye vioo vinavyong'aa na paa la rangi ya kahawia.

Jengo aina la ghorofa linaonekana kuwa refu zaidi na rangi yake ni ya kuvutia. Jengo hili lina rangi ya nyeupe, madirisha meusi, milango myekundu na balcony ndefu zaidi. Hali ya anga ni ya jua.

Majengo ya kisasa yenye mapambo mekundu na kijivu yanainuka juu ya uzio wa mabati yakionyesha maendeleo ya usanifu wa miji. Kuta za nje zimepambwa kwa balkoni vilivyo vya chuma vinavyongaa vikitazama mandhari ya mtaani. Anga ni safi na ya buluu ikiashiria siku yenye mwangaza na utulivu hasa katika mji.

Nyumba ya ghorofa nne inaonekana kuwa imejengwa hadi ni ndefu kuliko miti inayozingira eneo hili. Kuna miti mingi ya rangi ya kijani ya kupeana kivuli. Mbele yake kuna nyaya za kupitisha stima na pia kuna michezo ya watoto iliyojengwa kwa chuma cha buluu.

Rafu ndefu zimepangwa kwa usawa pande zote mbili za chuma kilichopambwa kwa rangi nyeupe na sakafu ya mbao. Mwanga mweupe unaangazia sehemu za rafu ukitoa muonekano safi wa kuvutia. Dirisha la vioo lenye fremu ya rangi ya giza liko mwishoni mwa chumba likiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Majengo ya kisasa yenye ghorofa kadhaa yamesimama kwa mtindo wa kuvutia ,yakiwa na miinuko yenye miviringo na mapambo mekundu kwenye kuta. Mbele yake kuna bwawa la kuogelea lenye maji safi yanayong'aa chini ya jua pamoja na ngazi ya kushuka ndani. Anga ni safi na mwanga unasisitiza uzuri wa siku yenye utulivu.

Nyumba ya ghorofa ya rangi nyeupe inaonekana kuwa na tanki nyeusi juu yake. Kando yake kuna kuta ya simiti na kuta ya mabati. Juu yake, hali ya anga ni ya mawingu meusi kuashiria mvua. Kuna mwonekano wa miti na nyasi zilizokauka katika mazingira haya.

Ghorofa nyeupe lililo ndefu kuliko maghorofa mengine ya hudhurungi inaonekana kuwa katikati ya mji wa Nairobi. Jua limeangaza kuonyesha kuwa ni katikati ya siku. Mawingu yametanda yakijitayarisha kunyesha. Kuna miti ya aina tofauti katika eneo hili.

Nyumba kubwa yenye rangi ya kuvutia na paa la matofali ya rangi ya machungwa, imesimama nyuma ya ukuta mrefu wa mawe wenye rangi ya kijivu. Kwenye paa kuna dirisha la mstatili lenye miundo ya mbao na rangi ya kahawia. Ukuta umeungamwa na waya wa usalama unaozunguka juu ili kuzuia uhalifu wowote.

Vyumba viwili vya ghorofa virefu vimejengwa kwa muundo msingi bora zikiwa na rangi nyekundu. Chini yake kuna miti ya ndizi ya kijani kibichi. Kando kuna nyasi zilizokauka na ukuta mrefu unaokinga maeneo haya.

Jengo la ghorofa mbili limejengwa kwa ustadi na fundi wengi. Jengo hili lina rangi nyeusi na nyeupe. Madirisha yake ni makubwa mno. Kando yake kuna mawe za ujenzi na barabara moja ya kupitisha magari. Nyuma yake kuna tanki ya maji na watu wamezunguka nyumba hii katika shughuli za ujenzi.

Majengo mawili ya gorofa marefu, ambayo ina madirisha ya buluu na kuta nyeupe, imepangwa vizuri, katika mji. Mbele yake, kuna michezo ya watoto. Watu wawili wanaonekana, wakiwa kwenye shughuli za ununuzi wa vitu dukani. Kuna miti ya aina tofauti ya kupeana kivuli.

Mbao za miti zimekatwakatwa kuwa ndogo chini ya ardhi, huku magunia ya rangi nyeupe na njano yakiwa yametandizwa kando ya nyasi. Mbele yake kuna ghorofa ndefu la supermarket , ambalo linauza mabati ya aina tofauti. Jengo hili ni la rangi nyeusi na nyeupe.

Hali ya anga inaonekana kuwa na mawingu meupe ya mvua na jua kidogo. Majengo yamejengwa kutumia matofali ya ghorofa. Nyasi ni ya kijani kibichi huku barabara ikiwa na magari kuonyesha usafiri unaendelea katika eneo hili.

Jengo la kifahari linaonekana kuwa limezingirwa na kuta yenye rangi ya nyeusi na nyeupe. Ndani yake, kuna nyasi zilizo za kijani kibichi, huku anga yenye buluu ikiwa inazingira. Ndani ya nyumba hii kuna viti vya kifahari.

Jengo la ghorofa la njano limezungukwa na majengo mengine ya ghorofa, moja ikiwemo ya buluu na nyeupe, ingine ikiwa na balkoni ndefu. Kando yake kuna ukuta unaozingira eneo hii kwa ajili ya usalama wa watu na mali. Mbele kuna nyasi ya kijani kibichi.

Sehemu ya nyumba iitwayo jikoni, inaonekana kupangwa kwa usafi. Jikoni hili lina mfereji mmoja na mahali pa kunawia. Isitoshe jikoni hii ina runinga ya kutazama na pia dirisha lake linaruhusu mwangaza wa jua kuingia ndani katika chumba hili.

Miti ya kijani kibichi inaonekana kuota maua za manjano. Nyuma ya miti hii kuna barabara ya changarawe huku nyumba inayoanza kujengwa ikionekana kwa muundo wake wa simiti na chuma. Jua limeangaza kuashiria masaa ya asubuhi.

Duka la aina la Carrefour limefunguliwa likionyesha ndani yake kuwa kuna aina ya vifaa mbalimbali kama vile unga, begi, viatu. Vyote kwa bei ya wastani. Sakafu ni ya vigae vyeupe na ina umeme pia ya kuruhusu mwangaza kuingia.

Vifaa vya elektroniki vinauzwa katika duka kuu lenye mwangaza wa kutosha kupitia umeme wa stima. Sakafu yake ni ya vigae na ni ya rangi nyeupe iliyo safi. Kuna kifaa cha kuosha nguo, kuna jokofu na kuna televisheni, vinauzwa kwa bei nafuu.

Duka kuu lina sharubati za aina tofauti za kukunywa na karatasi rashi za rangi nyeupe. Isitoshe, vifaa vya duka hivi vimepangwa katika laini safi ndefu ikionyesha Bei ya kila kitu. Kuna sukari pia katika duka hili.

Eneo la duka kuu la kuuza vifaa kama vile viti vya plastiki, meza, keki na switi zinaonekana kuwa zimejaa. Kuna viti vya plastiki vya rangi ya hudhurungi, rangi ya kijani, rangi ya samawati na rangi nyeupe. Pia kuna sabuni za kuosha nguo katika duka hili.

Rafu ndefu za duka zimesheheni vifaa vya jikoni kama sufuria, vyungu vya presha, birika na mitungi ya kuhifadhia chakula. Sufuria za chuma za pua zenye mipako za kupanguza, kushika vyakula vimetandazwa kwa mpangilio wa kuvutia. Mandhari yote ya duka linaonyesha utaratibu wa biashara na wingi wa bidhaa kwa mahitaji ya nyumbani.

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zenye rangi angavu, huku taa nyingi za gari zikimulika kila kona ya duka. Bango jekundu lenye maandishi, Whole sell Items linaeleza wateja upande wa kushoto karibu na sehemu ya nafaka na vyakula vya asubuhi. Gari jekundu lenye nembo ya Quickmart limesimama katikati.

Karoti, kabichi, vitunguu saumu, tangawizi na ndimu vimepangwa kwa safu ya juu kwenye rafu ya duka, kila aina ikiwa kwenye kikapu chake cha kijani. Safu ya kati ina vikapu vitupu vilivyopangwa tayari kwa kujazwa. Chini, mboga za majani zimetandazwa kwa wingi zikiwa na rangi ya kijani kibichi inayovutia.

Duka kuu lililojaa aina ya njugu na mikate, limejaa watu wenye haja tofauti, na nguo za rangi tofauti za kupendeza. Duka hili lina stima maana mwangaza umewashwa wakati wa usiku ambapo unawezesha wanunuzi kununua bidhaa tofauti.

Duka kuu limejaa aina tofauti ya matunda kama vile ndizi, tende, switi na maparachichi. Duka hili lina sakafu nyeupe ya vigae. Watu tofauti wamejaa katika duka wakiangalia bidhaa ya kununua.

Duka kuu la kuuza bidhaa vya aina tofauti kama vile mafuta ya wanawake na mafuta ya wanaume na hata viatu inaonyesha taswira nzuri sana ya rangi ya zambarau na nyekundu. Kuna mafuta ya wanawake iliyo na bei kama ya mia moja sabini na tatu huku watu wakizitazama viatu vingine na begi kununua.

Rafu safi ya duka imejaa vinywaji vilivyopangwa kwa njia inayovutia. Upande wa kushoto kuna chupa za maji zilizo kwenye mfululizo wa rangi ya samawati . Katikati kuna vinywaji vya rangi tofauti kama kahawia, manjano na machungwa. kulia kuna chupa za fanta zikiwa na rangi ya machungwa na zambarau. Mandhari ina rafu ya mwangaza mzuri unaosisitiza eneo.

Mazingira ya duka kuu. Linaonekana kuwa na vitu vingi sana. Kuna maziwa ya Tuzo, kuna juisi za Fanta, kuna karatasi sashi, kuna vitu vingi katika duka hili. Chini, sakafu ni nyeupe ya vigae. Mwangaza wa umeme unadhihirisha uwepo wa utajiri katika eneo hili.

Duka kuu limejaa dawa za usafishaji meno. Kuna dawa aina tofauti, moja ikiwa Colgate, nyingine Sensodyne. Dawa hizi zimepangwa kwenye laini safi ikionyesha bei tofauti. Duka hili ni kubwa na pia lina mafuta ya kujipaka katika safu zao.

Aina mbalimbali ya dawa za meno, miswaki zinaonekana. Kuna nembo ya Colgate, Detol na sabuni kadhaa. Mwangaza wa umeme unaomulika kutoka juu unadhihirisha bidhaa hizi kwa wanunuaji.

Duka kuu lina aina tofauti ya bidhaa vya kukunywa. Kuna sharubati za matunda kama vile nanasi, paipai, maembe, machungwa na hata ndizi. Sakafu ya duka hili ni la rangi nyekundu na limeoshwa maana haina uchafu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu zikiwemo mikate, biskuti na dawa za meno. Mwanga wa dari ni wa kutosha. Sakafu ina muundo wa kisanii unaovutia. Upande mmoja, kuna sehemu ya kuuza vyakula, ikionyesha uwepo wa huduma ya chakula ndani ya duka hilo. Mazingira ni safi.

Mwanaume mmoja anaonekana kusimama kwenye mlango wa duka kuu. Duka hili linauza vitu bidhaa. Kuna watu wengine pia wenye kusukuma troli wakiingia ndani ya duka hili ambalo lina mwangaza wa kutosha kwa sababu ya umeme.

Watu wamejaa kwenye foleni ya duka wakingija kulipia bidhaa ya vitu walivyonunua kwa pesa zao wenyewe. Kuna baiskeli za watoto, kuna runinga, kuna televisheni na kuna bata.

Kikapu cha maembe kimewekwa mbele yakiwa yameiva na kupangwa kwa ustadi. Mtu akiyevaa koti jekundu na barakoa anapita karibu huku mwingine akiinama kuchunguza bidhaa kwenye rafu. Nyuma yao vyombo vya plastiki vimejaa nafaka karanga na viungo mbalimbali kila moja kikiwa na lebo ndogo ya bei.

Rafu ndefu zimepangwa kwa mstari zikiwa zimejaa aina tofauti za unga wa ngano, zaa kuoka keki, kila kifurushi kikiwa na rangi na chapa yake maalum. Mpangilio huu unasisitiza utaratibu wa kisasa wa maduka makubwa, urahisi kwa wateja na wingi wa chaguo.